Duka la nguo ikionyesha meza iliyojaa mashati ya miraba ya rangi na mitindo mbalimbali. Mashati haya yamekunja vizuri na kupangwa kwa rundo, yakionyesha bidhaa zinazouzwa. Nyuma kuna rafu zingine za nguo na ishara ya punguzo la bei.

Onyesho la vito na vifaa mbalimbali vilivyopangwa kwa umaridadi kwenye ukuta. Kuna aina nyingi za pete za masikio, vikuku na cheni zikiwa zimening'inia kwenye ndoano. Pia kuna vito vya ufunguo vyenye maumbo na rangi tofauti baadhi vikiwa na mifuko midogo ya mikono au rasta . Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha mkusanyiko wa bidhaa za mapambo na zawadi.

Duka la nguo lililo na mlango kubwa wa glasi unaowaruhusu wateja kuona nguo ndani zilizopangwa. Ndani ya duka, nguo za michezo na za kawaida zinaonekana zikining'inia. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kwenye ukumbi wa duka wakionyesha shughuli ya ununuzi.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna sanamu watatu wamevalishwa mavazi ya kiume yenye mitindo tofauti. Sanamu wa kwanza amevaa shati la mistari na suruali nyeusi. Wapili amevaa shati jeue la mistari na suruali nyeusi na watatu amevaa suti ya samawati iliyokolea na suruali ya rangi ya mchanga.

Duka la nguo lililojaa nguo mbalimbali za wanawake zikiwa zimewekwa kwenye mannequins zilizopangwa kwa mstari mrefu nje ya duka. Kila mannequin imevalia vazi tofauti lenye rangi angavu na muundo wakuvutia.

Duka la nguo za wanaume. Nguo mbalimbali kama suti, mashati na suruali zimepangwa vizuri kwenye rafu. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye mwangaza wa kutosha. Mteja mmoja anaonekana akipitia nguo upande wa kulia akionyesha shughuli za ununuzi.

Sehemu ya duka la nguo labda duka kubwa la reja reja nguo nyingi zimetandikwa kwenye reki ndefu zikiwemo koti na makoti ya rangi tofauti kwa upande wa kulia kuna mashine mekundu ya kuanika nguo yenye bomba refu jeusi

Sehemu ya ndani ya duka la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na reki. Nguo za watoto, hasa za wasichana, zinaonekana kwa wingi zikiwa na rangi angavu na miundo mbalimbali.

Duka la nguo likionyesha meza iliyojaa mashati ya wanaume ya rangi na mitindo mbalimbali. Mashati yamepangwa vizuri, yamekunjwa na kuwekwa kwa makini tayari kuuzwa. Nyuma ya meza kuna bango kubwa jekundu linaloonyesha kuwa kuna punguzo kubwa la bei. Sehemu nyingine za duka zinaonekana nyuma zikiwa na nguo zilizoning'inia.

Duka la nguo na viatu vya wanaume, likiwa limejaa bidhaa zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto, kuna rafu kubwa zilizojaa mashati, sweta na nguo nyingine zilizokunjwa na kupangwa kwa ustadi.

Onyesho la bidhaa za mtindo na vifaa vya mapambo ndani ya duka. Katikati kuna sanamu inayoonyesha skafu yenye michoro ya chui na kofia maridadi. Mbele ya sanamu kuna mikomba mbalimbali yenye muundo wa kipekee ikiwemo mikoba yenye mapambo na miundo ya dhahabu.

Ndani ya duka la nguo likionyesha nguo na viatu vilivyopangwa kwenye rafu na madirisha ya kuonyeshea. Upande wa kushoto kuna sanamu iliyovaa shati la kupendeza. Viatu vimepangwa vizuri ndani ya makabati ya glasi huku kukiwa na nguo zingine zikining'inia upande wa kulia.

Ndani ya duka la kisasa la nguo na viatu ya wanaume. Duka hilo limepangwa vizuri likiwa na rafu na meza zenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi. Kuna nguo zilizoning'inizwa, shati zilizokunjwa na viatu vya aina tofauti vikiwa vimeonyeshwa.

Mtu ameshika shati nyeupe ilio na picha ya mchezaji wa mpira ya kikapu akiwa amevalia jezi ya nambari tatu. T-shati hio imetundikwa kwenye reki ya nguo ndani ya duka au jumba cha kuvalia. Nyuma ya nguo hio kuna reki nyingine zenye nguo mbali mbali na pia bango. Duka linaonekana la kisasa na enye muundo wa kufutia.

Ndani ya duka la nguo na viatu, likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kwenye kushoto, kuna rafu kubwa zilizojaa mashati yaliyokunjwa na nguo nyingine, huku juu kukiwa na suti na koti zilizoning'inizwa. Upande wa kulia, kuna rafu zinazoonyesha aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa kwa safu.

Ndani ya duka la nguo, likionyesha safu ndefu za suti za wanaume, zilizopangwa kwenye reki. Kuna aina nyingi za suti zenye rangi na mitindo tofauti tofauti, nyingi zikiwa za bluu, kijivu, na nyeusi.

Safu za nguo za kike zilizoning'inizwa kwenye reki ndani ya duka la mavazi. Kuna aina mbalimbali za nguo, zikiwemo magauni marefu na mafupi zenye rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu iliyokolea na dhahabu.

Duka la nguo lililojaa nguo za rangi mbalimbali. Nguo hizo zimening'inizwa kwenye reki ndefu na pia kwenye reki za duara katikati ya duka. Kuna nguo za kila aina ikiwemo mashati, suruali na magauni zikionyesha mitindo tofauti. Duka linaonekana kuwa na mwanga mzuri na limesheheni bidhaa likitoa chaguzi nyingi kwa wateja.

Duka la nguo lililopangwa vizuri likiwa na sehemu tofauti za nguo za watoto wa kike na kiume. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye reki na pia kuwekwa kwenye rafu zikiwemo jeans, t-shirt na mashati.

Ndani ya duka la nguo ambapo nguo nyingi zenye rangi na mitindo mbalimbali zimepangwa. Nguo hizo zimetundikwa kwenye reki ndefu na pia zimepangwa kwenye rafu za juu. Baadhi ya nguo zimevaliwa na sanamu zinazoonekana juu ya rafu zikionyesha jinsi nguo hizo zinaonekana zikivaliwa. Mwanga wa kutoka juu unaangazia nguo hizo zikionyesha wingi na vivutio vya duka.

Duka la nguo lililopangwa vizuri na lenye mwanga, nguzo za mbao zimetumika kuweka nguo na bidhaa nyingine. Rangi ya kuta ni ya kijani kibichi na sakafu umefunikwa va vigae vya mbao vilivyopangwa kwa umaridadi. Kuna mimea michache iliyopandwa kwenye sufuria ikiongeza uhai wa uzuri dukani.

Sehemu ya duka la nguo ambapo suruali za wanaume zimepangwa kwa rangi tofauti kwenye rafu. Suruali hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kutoka rangi nyepesi kama kahawia hadi rangi nyeusi kama samawati iliyokolea. Kuna bango kubwa jekundu likionyesha punguzo la bei. Nyuma nguo zingine zimening'inizwa kwenye reki zikionyesha duka lenye bidhaa nyingi.

Duka la vitu na vifaa vya wanawake. Rafu nyeupe zimewekwa ukutani zikionyesha mikoba maridadi, pete, herini, na miwani ya jua. Vito vimepangwa vizuri kwenye vibanda maalumu, vikionyesha uangalifu katika mpangilio. Mwangaza wa kutosha kutoka juu unatoa mvuti wa kifahari kwenye bidhaa.

Duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kuta zimetengenezwa kwa rafu nyeupe zenye vioo zikionyesha manukato, saa na mapambo mengine. Sehemu ya chini ya rafu hizo inaonyesha viatu na bidhaa nyingine zilizopangwa kwa uangalifu.

Basi dogo la abiria, ambalo mara nyingi hujulikana kama matatu nchini Kenya, limeegeshwa nje. Gari hilo lina rangi ya fedha na lina madirisha meusi. Magurudumu yake yana rimu za kipekee, zenye rangi ya shaba au kahawia.

Gari ya zamani aina ya Ford. Gari hili lina rangi ya njano inayong'aa na mistari nyeusi kwenye kofia na pande zake. Lipo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na ukuta wa matofali nyuma yake. Namba za usajili zinaonyesha ni gari la Kenya.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Gari lina namba za usajili za Kenya zinazoonekana wazi mbele. Inaonekana kuwa na uharibifu ndogo upande wa mbele kulia karibu na taa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na miti ikidokeza kuwa gari hilo limeegeshwa kwenye eneo lenye mimea nyingi.

Nyuma ya gari na mlango wa buti ukiwa wazi. Ndani ya buti kuna nafasi kubwa tupu iliyofunikwa na zulia jeusi ikionyesha uwezo wake wa kubeba mizigo. Milango ya nyuma ya gari pia iko wazi. Gari hilo linaonekana limeegeshwa kwenye eneo la changarawe labda katika uwanja wa maegesho au mahali pa kuuza magari.

Mwanamume na mwanamke wakiwa ndani ya chumba cha kuuzia magari, Mwanamume amevaa shati la kijani kibichi na jinsi akionyesha kwa kidole gari lililofunguliwa mlango. Mwanamke ambaye anaonekana kama muuzaji amevaa suti ya kijivu na anashikilia kibao akimsikiliza mteja kwa makini.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi labda uwanja au sehemu ya maegesho ya wazi. Magari matatu yanaonekana wazi mbele, gari jeupe upande wa kushoto, gari jeusi katikati na gari la bluu upande wa kulia.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi yakiwemo magari ya abiria na malori madogo. Magari hayo yameegeshwa kwa wingi yakionyesha kuwa hili linaweza kuwa eneo la kuuza magari, kodi ya magari au kituo cha usambazaji. Nyuma ya magari kuna jengo kubwa lenye kuta jeupe. Anga linaonekana kuwa tulivu likionyesha hali nzuri ya hewa.

Gari yenye rangi ya samawati iliyokolea na sehemu za chini za rangi nyeupe au fedha. Gari hili lina vifaa vya kusafiria kama vile reki ni ya mizigo kubwa juu ya paa na ngazi iliyounganishwa nyuma, pia linatahiri ya ziada iliyofunikwa iliyowekwa nyuma. Gari limeekeshwa kando ya barabara yenye lami na kwa nyuma kuna miti na uzio ikionyesha mazingira ya nje au ya safari.

Wanandoa wanatazama magari katika chumba cha maonyesho ya magari. Mfanyakazi wa mauzo amevaa shati la samawati. Anaonekana kuwaelekeza na kuwafafanulia kitu huku akishikilia kompyuta kibao. Magari mengi meupe na meusi yanaonekana nyuma yakionyesha uteuzi mpana.

Gari la kifahari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina vioo vilivyotiwa giza na magurudumu ya kifahari. Nyuma ya gari kuna miti mingi ya misonobari inayounda mandhari ya asili. Magari mengine yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwa mbali na kuna mtu mmoja anayetembea upande wa kulia wa picha.

Gari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa ndani ya eneo la kuegesha. Muundo wa gari unaonekaan kuwa imara na wenye nguvu. Eneo la kuegesha linaonekana kuwa na mwanga hafifu na nguzo za saruji zinaonekana juu.

Tukio la nje labda mkutano au sherehe, lililofanyika kwenye uwanja wa wazi wenye nyasi. Watu kadha wanakusanyika katika vikundi vidogo, baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamekaa chini. Magari kadha yameegeshwa kando ya eneo hilo.

Mwanaume na mwanamke wakiwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Mwanaume anayevaa suti na miwani anaonekana kama muuzaji wa magari akieleza jambo fulani kuhusu gari, huku akionyesha kwa mkono wake. Mwanamke anamsikiliza kwa makini huku akitabasamu, akionyesha kuridhika au kuvutiwa na maelezo anayopewa.

Gari la kifahari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri huku taa zake za mbele zikiwa zimewashwa na kuonekana angavu. Nyuma ya gari kuna jengo la kisasa linaloonekana kuwa duka au mkahawa na miavuli nyekundu inayoonekana nje.

Gari la aina ya SUV lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa nje. Gari lina madirisha yenye Tint nyeusi na magurudumu ya Alloy likionyesha muundo wa kisasa. Namba ya usajili wa gari ni KCE 982P inayoonekana wazi kwenye sahani ya nyuma.

Gari ndogo la abiria aina ya vani au basi ndogo lenye rangi nyeupe ikiwa imeegeshwa nje. Gari lina madirisha yenye tinti nyeusi na vinaonekana kuwa katika hali nzuri kabisa. Kwenye sehemu ya nyuma ya gari, kuna stika au number za usajili zenye alama za njano na nyekundu zinazoashiria tahadhari.

Gari aina ya vani la rangi ya fedha ambalo limepambwa na matangazo ya biashara. Kwenye upande wa gari kuna nembo ya maandishi, Progressive Credit Quick Flexible Loans, SMS Loans to 23083 . Gari hilo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likiwa limezungukwa na magari mengine.

Maonyesho ya magari ya kifahari yakiwa yameegeshwa ndani ya jengo lenye madirisha makubwa ya kioo. Kuna magari matatu yanayoonekana wazi gari la kijivu, gari la samawati na gari la kijani kibichi na machungwa. Magari haya yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye bei ghali yakionyesha muundo wa kipekee na wa kuvutia.

Magari mawili yaliyosimama kwenye nyasi karibu na msitu mdogo. Gari la kwanza ni ndogo lenye rangi nyekundu na linafanana na tuk tuk au pikipiki ya magurudumu matatu. Gari la pili ni gari la abiria lenye rangi ya kijani kibichi na milango yake imefunguliwa. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu na gari la kijani.

Eneo kubwa la maegesho lililo jaa magari mengi, magari yamepangwa kwa safu ndefu yakionesha aina na rangi tofauti. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu au baridi ikitoa mwanga hafifu kwenye eneo hilo.

Eneo la nje lenye nyasi na miti mingi likionyesha magari kadhaa yakiwa yameegeshwa. Inaonekana kuwa ni sehemu ya maegesho ya magari isiyo rasmi au eneo la wazi linalotumika kwa shughuli fulani. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wamesimama karibu na magari.

Gari jeupe la kisasa linaloonekana kama SUV likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari hilo lina muundo maridadi na magurudumu yenye ream za kifahari. Mwanga wa dari unaangazia gari vizuri ikisisitiza rangi yake nyeupe.

Gari yenye rangi ya kijivu giza lililoegeshwa nje gari hilo lina namba za usajili za Kenya muundo wake unaonekana kuwa wa kisasa ukiwa na taa za nyuma zenye umbo la kipekee na magurudumu yenye elimu za fedha. Sehemu ya nyuma ya gari inaonekana vizuri ikionyesha ubunifu wa magari ya kisasa.

Lori kubwa la kubeba magari nikiwa limeegeshwa magari mengi ya aina tofauti. Lori lenyewe lina rangi ya machungwa na limebeba magari meupe, mekundu, meusi na ya kijani kibichi. Gari la juu kabisa linaonekana kuwa nyeupe. Lori na magari yote yanaonekana yakiwa yameegeshwa salama na yako tayari kusafirishwa.

Ndani ya gari la zamani inaonyesha ikinyesha usukani na dashibodi, dashibodi ina vifaa vya kupima kasi na mafuta pamoja na redio ya zamani. Usukani una muundo wa mviringo na unaonekana kua umevaliwa kidogo kutokana na matumizi.

Trela ya samawati iliyoundwa kubeba magari ikiwa imeegeshwa nje ya jengo. Trela hiyo ina jukwaa refu lenye ngazi na sehemu zinazoweza kuinuliwa au kurekebishwa ili kubeba magari mengi. Magurudumu mawili yanaonekana wazi, yakionyesha udhabiti wa trela.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye sehemu lenye nyasi, likiwa kama uwanja wazi au kambi. Magari matatu yanaonekana wazi mbele, moja jeupe moja jeusi na lingine samawati. Mandhari ya nyuma ina miti mirefu na vichaka ikionyesha mazingira ya asili au nje ya mji.

Gari la zamani aina ya Volkswagen Combi lenye rangi ya buluu iliyofifia na iliyochakaa. Gari hili linaonekana limetumika sana na lina dalili za kutu na uchafu maeneo mbalimbali.

Gari la kifahari lenye rangi ya manjano angavu lililoegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye madirisha makubwa ya kioo. Gari hili limewekwa katikati ya chumba, likivutiwa na mwangaza unaotoka kwenye taa kubwa ya duara iliyoning'inia juu yake.

Ndani ya butcha yenye nyama nyingi zilizoning'inzwa na kuonyeshwa kwa wateja. Wachinjio kadhaa wakiwa wamevaa sare nyeupe na aproni nyekundu wanaonekana wakihudumia wateja na kuandaa nyama. Kuna maabngo na picha zilizoning'inizwa ukutani. Eneo la kazi linaonekana kuwa safi na kupangwa likiwa na jirafu za kuonyesha nyama.

Rundo kubwa la matikiti maji mengi yakiwa yamewekwa kwenye soko au gala. Matikiti hayo yana rangi ya kijani iliyo kolea na mistari miepesi na baadhi yamepasuliwa kuonyesha nyama yao nyekundu yenye kuvutia.

Mapambo ya shanga za rangi mbalimbali labda mikufu au bangili zinazotumiwa na jamii za kiafrika kama maasai. Shanga ya hizo zimeunganishwa kwa ustadi kuunda ruwaza za kupendeza za nyarangi angavu kama vile nyekundu, bluu manjano na kijani.

Soko la wazi au eneo la wauzaji wa rejareja, ambapo bidhaa mbalimbali zimeonyeshwa. Katika sehemu ya mbele, kuna stendi iliyojaa mikufu, bangili na mapambo mengine ya rangi mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbali mbali kama matunda na mboga zimepangwa vizuri kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi wengine wakiwa wamevaa barakoa. Mwangaza wa kutosha unaingia ndani ya soko ukionyesha utendaji kazi wa kawaida wa soko.

Duka ndogo la wazi, labda soko lililofunikwa na paa la bati. Duka hilo limejaa aina nyingi za vito vya mapambo, kama vile shanga, mikufu, na bangili. Zote zikionyeshwa kwa njia ya kuvutia.

Rafu zilizojaa sanamu za sanaa za kiafrika zilizochongwa kwa mbao. Kuna aina mbalimbali za sanamu za wanyama kama twiga, pundamilia, tembo na faru, zikiwa na rangi na miundo tofauti. Pia kuna sanamu za wapinganaji wa kimasai na vikapu vilivyosokotwa, zikionyesha utamaduni tajiri.

Soko la maua lenye shughuli nyingi chini ya hema ya kijani. Maua mengi ra rangi tofauti kama vile maua meupe yanamepangwa kwenye ndoo na meza. Watu wawili moja amevaa koti la samawati wanaonekana wakipanga au kuuza maua. Majani ya maua yametawanyika chini.

Duka la nguo na viatu labda kwenye soko au barabara. Kuna rundo kubwa la viatu hasa sandali na viatu za wanawake vilivyotangazwa kwenye meza. Juu ya meza kuna viatu vingi vilivyoningzwa ukutani vikiwa na rangi na mitindo mbalimbali. Upande wa kushoto rafu imejaa miwani ya jua ya rangi tofauti.

Soko la uwazi lililojaa watu na bidhaa mbalimbali. Kwenye sehemu ya mbele mtu mmoja amesimama akiichagua nguo kutoka kwenye rundo kubwa lililowekwa kwenye mkokoteni. Nguo nyingine zimepakiwa kwenye meza na vitanda.

Miganda mingi ya ndizi zilizoiva zikiwa zimelala juu ya kitambaa au gunia. Ndizi hizi zinaonekana kua za aina tofauti kutokana na ukubwa na rangi zao dogo zikiwa na rangi ya njano iliyokolea na nyingine nyepesi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi kukiwa na vibanda vilivyojengwa kwa miundo rahisi. Watu wanatembea katikati ya vibanda baadhi yao wakiwa wamekaa na wengine wakifanya biashara. Kuna rundo la matofali au vigae vya zege katikati ya njia na nyuma kuna majengo marefu ya orofa. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo na ardhi inaonekana kuwa na vumbi.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa bidhaa mbali mbali za kuuza. Katika sehemu ya mbele, kuna mayai mengi yaliyopangwa vizuri kwenye trei za rangi tofauti kama vile: nyekundu, kijani, samawati na waridi. Nyuma ya mayai kuna magunia yaliyojaa bidhaa kama vile: maharagwe na karanga pamoja na matunda na mboga zilizopangwa kwenye rafu.

Soko la mboga na matunda labda usiku au mahali penye mwanga hafifu kwani taa za kutosha zinatumika kuangazia bidhaa. Rafu na masanduku yamejaa aina mbalimbali za mboga kama vile nyanya, vitunguu, mchicha na matunda kama ndizi. Kwa nyuma kuna mtu anayeonekana akihudumia wateja au kupanga bidhaa.

Soko la wazi ambapo viatu vingi vimepangwa kwa kuuzwa. Viatu hivyo vimetandazwa juu ya meza zilizofunikwa kwa vitambaa vya samawati. Juu ya meza hizo kuna bango dogo lenye namba mia mbili na kuonyesha bei. Eneo hilo linaonekana kuwa na shughuli nyingi za kibiashara.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi likiwa na bidhaa mbalimbali za matunda na mboga. Nyanya, viazi na vitunguu na ndizi zinaonekana zikiwa kwenye vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao. Watu wanaonekana wakifanya biashara na mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na yamejaa rangi za asili za bidhaa. Paa la soko linaonekana kuwa wazi kwa sehemu likiacha mwanga wa asili kuingia.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na vibanda vilivyojazwa na viungo na bidhaa nyingine mbalimbali. Viungo vya rangi tofauti kama vile pilipili nyekundu, manjano na kahawia vimewekwa kwenye ndoo na makunia zikionyesha utofauti wa radha na harufu.

Soko la sanaa na ufundi wa mikono, pengine katika eneo la wazi nchini kenya. Kuna uchoraji na sanaa nyingi zinazotandikwa na kuonyeshwa, nyingi zikionyesha wanyama wa porini kama vile tembo na simba pamoja na mandhari ya kiafrika.

Soko kubwa la ndani, labda soko la ufundi au la maua, likiwa limejaa bidhaa na watu. Kuna vibanda mbalimbali vilivyopangwa vizuri baadhi vikiuza manguo na mimea, vingine vikiuza sanaa na ufundi wa mikono.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi chini ya paa la rangi nyekundu. Wanawake wawili wanaonekana wakihudumia wateja na kupanga matunda. Upande wa kushoto, mwanamke aliyevaa barakoa na koti la jeans anapanga mirundo ya tufaha na machungwa.

Bidhaa mbalimbali za mboga zikiuzwa sokoni zikiwa zimepangwa vizuri kwenye masanduku ya mbao. Upande wa kushoto kuna rundo kubwa na viazi vikiwa vimepangwa. Katikati kuna rundo jingine kubwa na vitunguu maji vyekundu vikiwa na rangi angavu na kuvutia macho. Upande wa kulia kuna rundo la nyanya zenye rangi mchanganyiko ya nyekundu na chungwa, zikionyesha ubichi wake.

Soko la ndani lenye bidhaa mbalimbali za vyakula. Rafu na vibanda vimejaa mboga na matunda kama vile viazi, nyanya, vitunguu na ndizi zikipangwa kwa kuvutia. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi na kuuza bidhaa wakionyesha shughuli nyingi za soko.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi likiwa limejaa matunda na mboga mbalimbali. Ndizi zimetundikwa juu na pia zimepangwa kwa wingi kwenye meza za kuuza zikiwa bidhaa kuu inayoonekana. Kuna pia mananasi, mboga na matunda mengine kama vile maembe na tufaha zikionekana nyuma.

Soko la wazi likiwa na wafanyabiashara na wateja wengi. Mbele ya picha kuna meza zilizojazwa mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zikionyesha ubichi wao. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia yenye unyevu na mteja mmoja anaonekana akinunua mboga kutoka kwa muuzaji. Juu kuna turubai nyeusi inayotoa kivuli kwa soko.

Jengo jipya la ghorofa ambalo linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa likiwa na kuta za rangi ya bluu kijivu. Jengo hilo ni refu na lina madirisha yaliyo tengenezwa kwa umbo la mstatili.

Jikoni na kisasa lenye rangi za kijivu na nyeupe zikichanganyika vizuri. Sehemu kuu ya jikoni ina kisiwa kikubwa chenye kaunti nyeupe ambacho pia kinaweza kutumika kama sehemu ya maandalizi au kula. Makabati ya juu na ya chini ya na rangi ya kijivu iliyokoza.

Majengo matatu marefu yakiwa bado yanajengwa, yakiwa yamefika hatua ya mifupa ya saruji na matofali. Sehemu za madirisha zimeachwa wazi na juu ya mojawapo ya majengo kuna mfanyikazi anayeonekana akifanya kazi. Nyaya nyingi za umeme zinapita juu ya majengo hayo. Chini ya majengo kuna uzio wa mabati na kwa mbali kuna bango la matangazo la biashara ya vyakula.

Majengo marefu yakiwa yamepangwa kando ya barabara chini ya anga la samawati lililojaa mawingu meupe. Jengo la mbele lina rangi ya manjano na linaonekana kuwa na roshani nyingi. Jengo la pili nyuma yake lina rangi nyeupe na lina muundo wa kisasa zaidi. Kuna nyaya za umeme zinazopita juu kushoto mwa picha na sehemu ya ukuta wa mawe inaonekana upande wa kulia.

Jengo la ghorofa labda la makazi au ofisi lenye tabaka za saruji na madirisha ya samawati. Juu ya jengo hilo kuna matanki ya maji meusi ambayo ni ya kawaida katika maeneo mengi jijini Nairobi na vitongoji vyake kwa ajili ya kuhifadhi maji.

Mabango mawili ya biashara yaliyosimama kando ya ya barabara yenye udongo. Bango la juu linaodhoresha huduma za gereji ya magari, bango la chini linaonyesha fursa ya kuuza viwanja kwa nyuma kuna ukuta wa bati kuonyesha mazingira ya kibiashara na ujenzi.

Majengo mawili marefu yaliyokaribu na barabara. Jengo la kushoto lina rangi ya kijivu na njano likiwa na ghorofa kadhaa na madirisha mengi. Jengo la kulia lina rangi ya njano pekee likionekana kuwa fupi kidogo kuliko lile la kwanza na lina madirisha chache. Gari jeupe limeegeshwa mbele ya majengo hayo.

Jengo refu la kisasa ambalo linaonekana kuwa jengo la ofisi au makazi likijisimamia imara chini ya anga lenye mawingu meupe na bluu. Jengo hilo lina rangi ya kijivu na madirisha mengi likiwa na antena ndefu juu yake pengine ya mawasiliano.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa kadhaa, likionyesha muundo wa usanifu wa mijini. Juu ya jengo hilo kuna mabango mawili makubwa yanayoonyesha kuwa kuna nafasi zinazopangishwa. Pia kuna bango jingine refu la wima ambalo linaweza kuwa tangazo la biashara au kampuni iliyopo ndani ya jengo hilo.

Kundi la majengo ya kisasa ya ghorofa yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa yakiwa na kuta nyeupe na madirisha makubwa meusi. Majengo haya yamezungukwa na bustani zenye mimea ya kijani kibichi iliyotunzwa vizuri ikionyesha mazingira safi na ya kisasa. Mbele ya majengo kuna njia iliyojengwa kwa matofali ya lami ikiongoza kwenye maegesho yenye kivuli.

Ardhi ya nyuma ya nyumba eney matanki mawili meusi ya kuhifadhia maji yaliyowekwa karibu na ukuta wa zege. Ukuta huo unazunguka eneo la ardhi ambalo lina sehemu ya nyasi, udongo na mimea michache ikiwemo mti mdogo wa papai.

Mazingira ya mjini yenye majengo mbalimbali na shughuli za kibiashara. Kuna majengo yenye ghorofa kadhaa baadhi yakiwa yamepakwa rangi angavu kama njano huku mengine yakionyesha ujenzi unaoendelea. Chini ya majengo kuna vibanda vya biashara na masoko yanayoashiria shughuli za kila siku. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache na mawasiliano ya nyaya za umeme yanaonekana juu.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu za kahawia zinazoenea mbele. Kwa mbali, kuna mstari wa nyumba zenye mitindo tofauti ya usanifu. Baadhi ya nyumba zina paa nyekundu na kuta za rangi mbalimbali zikionyesha makazi ya kisasa. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na kuna nyaya za umeme zinazopita juu zikionyesha maendeleo ya miundombinu katika eneo hilo.

Bango kubwa la matangazo ya jengo la kisasa linaloitwa Highway Heights Kilimani. Bango linaonyesha picha ya jengo refu la ghorofa linaloonekana liko tayari kwa matumizi. Matangazo yanasema kuwa ni nafasi za ofisi zenye za grade A zenye huduma za kisasa zinazouzwa au kukodishwa.

Mradi wa ujenzi wa majengo ya gorofa, unaoashiria maendeleo ya miundo mbinu. Baadhi ya majengo tayari yamesimama, yakiwa na rangi ya kijivu na kahawiya na yana roshani. Katikati ya picha, ujenzi wa msingi wa jengo jipya unaendelea na nguzo za saruji na nondo zinaonekana.

Jengo la ghorofa mbili lenye maduka au ofisi mbalimbali likiwa na mabango yanayoonyesha biashara tofauti tofauti. Kuna bango la D hardware likionyesha kuuza bidhaa za ujenzi, na vifaa jumla na pia bango la pse interiors lenye namba ya simu.

Jengo refu la kisasa la ghorofa likiwa na rangi nyeupe na madirisha ya samawati. Jengo lina roshani nyingi zikipangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha muundo wa kipekee wa usanifu. Nyuma yake majengo mengine marefu yanaonekana yakionyesha ukuaji wa mji katika eneo hilo. Miti na mimea iliopangwa vizuri inaonekana chini ya jengo.

Nyumba ndogo ya kisasa yenye kuta za matofali mekundu na paa la rangi nyekundu. Mbele ya nyumba kuna bustani ndogo iliopandwa mimea iliyopunguzwa vizuri na maua ya rangi ya zambarau. Eneo la nje limefunikwa na changarawe likitoa mwonekano safi na wa kisasa.

Foleni ndefu ya watu wakisubiri kulipia bidhaa zao kwenye duka kubwa. Wateja wamesimama kwenye foleni tofauti zikiwa zimetengwa kwa namba za kaunta. Baadhi ya wateja wanaonekana wakiwa na vikapu vya ununuzi nyekundu vilivyojaa bidhaa. Kwenye ukuta wa duka kuna mabango yanayoonyesha sehemu mbalimbali. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za ununuzi.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa hasa, sehemu ya matunda na mboga. Bidhaa mbali mbali, kama viazi, vitunguu, karoti, na mboga nyingine, zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kwenye dari kuna mabango mbali mbali yenye jumbe mbali mbali.

Duka la jumla au sehemu ya duka kubwa ambapo wateja wanaweza kujichotea bidhaa za nafaka na karanga. Kuna safu za vibuyu virefu vya kioo vilivyojazwa na aina mbalimbali za karanga kama vile karanga za kawaida na korosho, zikiwa zimepangwa kwa uzuri.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa , lenye rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Kuna ishara za bei na matangazo yapunguzwe zikininginia kutoka dari. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia za bidhaa, wakitafuta au kuchagua vitu wanavyohitaji

Duka la vifaa vya kielektroniki na vya nyumbani. Safu ya televisheni za ukubwa mbalimbali zimepangwa ukutani zikionyesha picha tofauti. Chini kuna jiko la gesi na vifaa vingine vya jikoni vilivyopangwa kwenye sakafu. Nuru kutoka kwenye taa za dari inaangazia bidhaa na inaonekana kama duka lina vifaa vingi vya kisasa vinavyouzwa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja pengine duka kuu au supermarket likionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna mabango makubwa ya promo na special offer yaliyoandikwa kutoka juu yakionyesha offer maalum na nguzo la bie. Bidhaa zingine za vinywaji zimepangwa kwenye rafu upande wa kushoto.

Nje ya duka la reja reja pengine la naivas. ikionyesha barabara ya waenda kwa miguu Katika sehemu ya mbele , ya picha ,kuna nguzo mbili nyeupe na mistari ya njano ambazo hutumika kama vuzuizi au alama za barabara.

Duka la nguo za watoto likiwa na korido ndefu yenye refu pande zote mbili. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa vifurushi vya nguo za watoto baadhi zikiwa zimefungashwa kwenye plastiki. Upande wa kulia nguo za watoto zimening'inizwa kwenye nondo zikionyesha aina mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, pengine duka kuu au supermarket . Sakafu ina muundo wa vigae vya rangi mbalimbali na dari ni ndefu ikiwa na miundo ya chuma na taa nyingi. Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu, ikiwemo bidhaa za mkate na kuna sehemu ya bidhaa za afya kama vile dawa za meno na Colgate.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa au duka la jumla, upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa chache zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vibati vinavyofanana na mkokoteni wa zamani. Upande wa kulia kuna vibati vingine vilivyojaa bidhaa mbalimbali na masanduku mekundu. Wateja wachache wanaonekana kwa mbali wakitembea kwenye njia kuu ya duka wakitafuta bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Katikati kuna rafu iliyojaa chupa za rangi ya chungwa na kijani, labda sabuni za maji au bidhaa za usafi. Upande wa kulia kuna rafu nyingine iliyojaa pakiti za bidhaa za usafi wa kike. Kwa nyuma kuna matangazo ya bidhaa na pia kuna mikokoteni ya ununuzi inayoonekana.

Ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu za bidhaa za kijani kibichi zikiwemo dawa za kuua wadudu. Rafu nyingine zimejaa sabuni za unga, vifaa vya kusafisha, taulo na bidhaa nyingine za nyumbani zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Taa za dari zinaangaza duka zikionyesha safi na bidhaa zilizopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Kuna mabango makubwa yenye neno promo yaliyopachikwa juu yakionyesha ofa na punguzo la bei.

Foleni ndefu za rafu za bidhaa ndani ya duka kubwa. Bidhaa mbalimbali za kusafisha na za nyumbani, ikiwemo sabuni za maji na pakiti za sabuni za unga, zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Kwenye upande wa kulia kuna rafu zilizojaa pakiti za vitafunio na bidhaa nyingine. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia pana, baadhi yao wakiwa na mikokoteni ya ununuzi. Dari ya duka ni ndefu na ina taa nyingi zinazong'aa zikitoa mwanga wa kutosha.

Sehemu ya duka la bidhaa iliojitolea kwa bidhaa za urembo na utunzaji wa ngozi.. Rafu ndefu zimeloa, chupa nyingi za sabuni, losheni na bidhaa nyinginezo kutoka chapa mbalimbali. Taa za dari zinang'arisha bidhaa hizo zikifaya zionekane vizuri na kuvutia macho ya wateja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, sehemu ya mbele inarafu zilizojaa mikate na keki zilizofungashwa vizuri. Ishara kubwa za juu zimeandikwa zikionyesha sehemu mbalimbali za duka. Taa za kisasa za kuning'inia zenye rangi ya dhahabu zinaongeza mwanga na mapambo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Rafu ndefu zimejaa bidha mbalimbali hasa vinywaji kama jwisi na soda. Kuna mtu mmoja amesimama karibu na rau akionekana kuwa mfanyikazi au mteja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Sehemu ya mbele inaonyesha jerafu iliyojaa aina mbalimbali za jipini zikiwa zimefukangazwa tayari kwa kuuzwa. Katikati ya duka kuna sehemu kubwa ya matunda na mboga zilizopangwa kwa uangalifu.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa iliyojitolea kwa jibini. Counter ndefu za kioo zimelowa na aina mbalimbali za jibini zikiashiria uwepo wa uteuzi mpana. Juu ya counter kuna mabango makubwa yenye picha za jibini mbalimbali na mizituni.

Rafu zilizopangwa kwa bidii zikiwa zimejaa vikombe vingi. Kila kikombe kina muundo wa kupendeza wa mistari ya wima yenye rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe. Bei ya kila kikombe imeonyeshwa wazi ikionyesha kuwa vipo sokoni.

Rundo kubwa la magodoro yaliyofunganishwa kwenye karatasi za plastiki na kupangwa kwa rafu ndefu ndani ya duka au ghala. Magodoro hayo yana ukubwa na rangi tofauti tofauti na baadhi yanaonekana kuwa na lebo zenye bei na majina ya bidhaa.